Mwanamke anaonekana akiwa hospitalini na mtoto wake mchanga, huku daktari aliyevalia shati ya samawati akijaribu kumpa mtoto yule dawa. Kwa mbali tunaweza ona bango tofauti tofauti.

Nzige wengi wanaweza onekana wamejaa hewani, wengine wakiwa wamesimama juu ya miti. Pia tunaweza mwona mtu ambaye ameshikilia fimbo ndefu ili kujaribu kukabiliana nanzige wale.

Mwanamke, aliyejifunga leso nyekundu anaweza kuonekana akiwa ameketi chini kwenye kiti hospitalini. Huku daktari aliyevalia barakoa na koti nyeupe akimhudumu.

Mgonjwa anaweza onekana akiwa amelala kwenye kiti hospitalini, huku ameufungua mdomo wake ili atibiwe na daktari wa meno. Pia daktari anaweza onekana ameshikilia kifaa fulani mkononi.

Mtu wa asili ya kiume anaweza kuonekana akiwa amelala kwenye kiti mle hospitalini huku amevalishwa miwani, Kando yake tunaeza mwona daktari aliyevaa barakoa.

Mwana dada anawezaonekana akiwa amelalia kiti hospitalini. Huku amevalishwa miwani usoni. Daktari anajaribu kumtibu meno huku amevalia barakoa na miwani kwenye macho.

Mwanamke aliyejifunga leso. Na kuvalia barakoa, anaonekana akinawa mikono yake kwa ndoo, huku mtoto mchanga anamwona chenye anafanya. kwa mbali tunawezaona kuna duka

Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wameketi kwenye viti, huku mwanamke aliyevalia barakoa ya samawati anaonekana akiwa ameinua fulana yake, ili kudungwa sindano na muhudumu.

Watu kadhaa wanaweza kuonekana katika maeneo ambayo kuna maporomoko. Pia, baadhi yao wamevalia ovaroli za samawati na kofia nyeupe kichwani.

Dawa, kwa jina ya MMR zilizo na kifuniko cha samawati, zinaweza kuonekana zikiwa zimepangwa kwa pamoja juu ya meza. Dawa hizi zinatumika kuchanja watu.

Mwanamke aweza kuonekana ameketi kwenye kiti, huku daktari aliyevalia shati nyeupe, barakoa usoni na glavu za hospitali kwenye mkono akimhudumia, kwa mbali tunaweza waona wanaume wawili.

Chupa ya dawa ya tembe inaweza kuonekana ikiwa na kifuniko cheupe, pia ina maandishi kadhaa kama vile; she need ,folic acid and iron .

Kundi la watu watano lililovaa nguo za kujikinga dhidi ya maradhi nyeupe wanaonekana wakiwa wamebeba masanduku ya kupulizia dawa huku mmoja wao akiwa amepanda juu ya gari nyekundu.

Chanjo la virusi kwa jina ya M-M-R iliyo na kifuniko cha manjano inaweza kuonekana. Ina maandishi kama vile M-M-R measles, mumps na maandishi mengine mengi.

Mtu aliyevalia nguo za kujikinga kutoka usoni adi miguuni kama vile maski kwenye uso na overoli nyeupe. Anaonekana akinyunyuzia dawa kwenye nyumba fulani. Nyumba yake pia tunaweza muona mtu mwingine ambaye amejikinga sawasawa.

Dawa ya MMR inayotumika kutibu virusi inaweza kuonekana ikiwa na kifuniko chekundu. Ina maandishi kadhaa. Pia kando yake tunaweza ona sindano.

Haya yakiwa ni mandhari ya hospitalini, tunaweza muona mama ambaye amelala kwenye kitanda cha hospitali, huku amemshika mtoto wake mchanga ishara kuwa ndivyo amejifungua.

Mgonjwa wa asili ya kike anaonekana akiwa amelala kwenye kiti hospitalini ,huku akiwa ameufungua mdomo wake anapohudumiwa na daktari aliyevalia shati ya samawati .

Haya yakiwa ni mahudhui ya mitishamba. Tunaweza ona bango lililo na maandishi tofauti tofauti kama vile doctor Galaziga na powerful witch doctor, love spells that work, love chubs and potions .

Mama anaweza kuonekana amekalia kiti cha plastiki huku amemshika mtoto wake mchanga. Daktari anapojaribu kumdunga chanjo ya polio. Kwa mbali pia tunaweza kuwaona wamama wengine.

Mtu aliyevalia nguo za kujikinga kutoka kichwani hadi miguuni, kama vile ovaroli na glavu za kijani. Anaonekana akinyunyizia mimea yake dawa. Kwa mbali tunaweza ona miti mirefu.

Hili likiwa ni chupa inayotumika kuweka dawa, tunaweza ona lina kifuniko chekundu. Pia kwenye chupa ile, kuna maandishi tofauti tofauti kama vile wellvita na iron tolet .

Watu kadhaa wanaweza onekana wakiwa wamepanga foleni, huku wengine wamekalia viti za mbao. Masaa hayo wanahudumiwa na mtu aliyevalia barakoa na kushika kalamu mkononi.

Watu wawili waliovalia nguo za kujikinga kama vile ovaroli ya manjano, maski usoni, na glavu nyekundu mkononi, wanaonekana wakiwa wameshikilia mtungi mwekundu ulio na ishara ya hatari.

Dawa ya chanjo ya aina ya MMR inaweza kuonekana, ikiwa na kifuniko cha samawati. Kando yake tunaweza ona sanduku inayotumika kubeba dawa zenyewe. Pia tunaweza ona mkono ulioshikilia dawa ile ukivuruta dawa kwa kutumia sindano.

Majengo kadhaa, yanaonekana yakiwa yameporomoka. Kando ya majengo hayo tunaweza waona watu kadhaa ambao wamekuja kushuhudia. Pia kuna mmoja anayejaribu kupiga picha.

Mwanamke aliyekalia kwenye kiti hospitalini anaonekana akiwa amemshika mtoto wake mchanga ambaye amejifungua. Pia tunaeza ona watu wa familia wamekuja kumtembelea.

Mama aliyejifunga kitambaa kichwani, anaonekana akiwa amemleta mtoto wake mchanga hospitalini ili achanjwe sindano na daktari aliyevaa koti nyeupe.

Mwanamme aliyevalia barakao usoni na kofia ya samawati kwenye kichwa anaonekana akiwa ameketi kwenye kiti chekundu huku mhudumu akimdunga sindano kwenye mkono wake.

Mtu wa asili ya kike, anaweza kuonekana amejifunga kitambaa kichwani, huku amevalia rinda ya kijani, anapoosha mikono yake, kupitia kwa mfereji unaotoa maji.

Watu wawili waliovalia nguo za kujikinga kama vile ovaroli ya samawati na maski usoni, pia wamevalia glavu nyekundu mkononi, wanaonekana wameshikilia mtungi huku wakimwaga kilicho na mtungi kwenye dramu .

Mama aliyekaa chini anawezaonekana amemshikilia mtoto wake mchanga huku daktari qa asili ya kiume anajaribu kumpa dawa kupitia kwenye mdomo.

Mama aliyejifunga kitambaa kichwani anaweza onekana akiwa amekaa chini hospitalini huku wauguzi wakijaribu kumhudumia. Wauguzi wenyewe ni watatu.

Chupa ya dawa ya tembe iliyo na kifuniko nyekundu inaonekana. Pia ina maandishi tofauti kama vile DOctors recipe, Iron plus na maandishi mengine mengi.

Sanduku la dawa la aina ya Stamaril linaweza kuonekana. Kwenye sanduku lile kuna maandishi kadhaa kama vile prescription only medicine, keep out of reach of children stamaril yellow fever na maandishi mengine mengi.

Mwanadada, anaweza kuonekana, amelala kwenye kiti hospitalini, huku ameufungua mdomo wake daktari anapojaribu kumtibu huku nesi wake akimshikilia mashine anayoitaji.

Watu wanne waliovalia nguo za kujikinga kutoka usoni hadi mguuni kama vile ovaroli nyeupe na pia maski usoni, wanaonekana wakinyunyuza dawa kwenye chumba fulani.

Lori kubwa zinaweza kuonekana limeanguka barabarani huku maji mengi yakipita. Kando yake tunawezaona watu wengi ambao wamekuja kusaidia. Kwa mbali pia tunawezaona miti mirefu ya kijani.

Dawa za chanjo, za MMR, zinaweza kuonekana zimeekelewa juu ya meza, huku kando yake ukiwa na sindano zinazotumika kutoa dawa hizo na kudunga watu.

Mama anaweza, kuonekana amekalia kiti cha plastiki huku amemshika mtoto wake mchanga, kando yake kukiwa na muuguzi aliyevalia shati ya manjano.

Chupa za dawa za miti shamba zinaweza kuonekana. Baadhi ya chupa hizo zina kifuniko ya kijani na maandishi kama vile Mtiki na chupa ingine ikiwa na maandishi ya Mkoko.

Daktari wa tatu wa upasuaji waliovalia nguo za kujikinga kama vile barakoa na aproni ya samawati, wanaonekana wakimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kitanda pale hospitalini.

Mwanamume anaonekana amekilali kiti akiwa anahudumiwa na madaktari wanadada ambao wamevalia barakoa na glavu za hospitalini. Kwa mbali tunaona bidhaa zinazotumika kuwatibu wagonjwa.

Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wamepanga foleni huku wamebeba vitu kadhaa, kando yao pia kuna wengine ambao wanapatiana vitu zile vya msaada.

Madaktari tano wanaonekana wakiwa wamevalia sare za matibabu huku wakimhudumia mgonjwa ambaye amelazwa pale kitandani. Pia tunaweza ona bidhaa za kisasa zinazotumiwa kwenye upasuaji.

Dawa au chanjo kwa jina MMR Vaccine linanonekana likiwa limeshikiliwa kwa mkono uliovaa glovu za hospitalini. Pia tunaeza ona sindano inayotumika kudunga dawa lile.

Daktari aliyevalia koti jeupe na kuvalia glavu za hospitali anaonekana akifanya uchunguzi kwenye maabara. Kando yake kukiwa na mwanga kutoka kwa taa ilio karibu.

Mwanamke aliyevalia nguo za wagonjwa hospitalini. Anaonekana amekikalia kiti kama ameshikilia mtoto wake mchanga. Hii ikiwa ishara kuwa mtoto huyo ndipo amezaliwa.

Sanduku la dawa linaonekana kwa karibu. Sanduku hili lina maandishi tofauti tofauti kama vile Serum Institute, Measles, Mumps, Rubella Vaccine .

Mwanadada anaonekana amelezwa kwenye kitanda huku akihudumiwa na daktari aliyevalia glavu na kushikilia vifaa vya kutumia. Anamhudumia meno. Kwa mbali tunaweza kuona vifaa vingine na viti.

Hili likiwa ni chupa la kueka dawa za tembe tunaeza ona lina kifuniko cheusi huku lina maandishi kadhaa kama vile country life, easy iron na 25 milligram

Daktari wa meno aliye valia barakoa na miwani, anaonekana akimhudumia mgonjwa wake, ambaye amelala kitini huku nesi wake akimshikilia vifaa anavyohitaji.

Wanawake wawili madaktari waliovalia bakora, koti na glavu za kidaktari wanaonekana wakimhudumia mgonjwa wao ambaye ni mtoto. Mgonjwa huyu anawezakuwa na shida ya meno kwa sababu wanamhudumia kwenye mdomo.

Watu wawili mume na mke wanaonekana wamesimama mbele ya mtoto wao ambaye amelala kwenye kitanda. Kwa mbali tunaona pia mwanamke, nje la jumba lile tunaona majani na miti mirefu.

Daktari aliyevalia barakoa ya samawati na koti nyeupe, anaonekana akiwa amepanga dawa kadhaa kwenye meza, huku akiziweka kwenye sanduku nyekundu, baadhi zao zikionekana zimeshawekwa kwenye sanduku zile.

Mwanamke aliyefunga kitambaa kichwani anaonekana akioshwa masikio na daktari aliyevaa glavu za hospitalini kutumia kifaa cha kisasa. Kando yake pia tunaweza ona wanawake wengine wawili.

Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wamepanga foleni, huku karibu yao kukiwa na bango lililoandikwa Kenya HIV and AIDS Business Council. We talk, protection . Pia kuna wahudumu ambao wamevalia shati za manjano.

Watu wawili wanaonekana wakiwa kwenye mto ulio na maji mengi. Mmoja amekalia pikipiki naye mwingine anamsukuma. Kwa mbali tunaona miti mingi ambayo ni ya kijani kibichi.

Mwanaume aliye jifunga kikoi jekundu shingoni na kuvalia barakoa usoni anaonekana akiwa na mabangili mingi huku anachanjwa chanjo na muhudumu.

Daktari aliyevalia barakoa na miwani za kujikinga, anaonekana akimhudumia mgonjwa wake ambaye amelala kwenye kiti. Kando yake tunamuona nesi ambaye anatabasamu.

Sanduku la dawa linaweza kuonekana hapa kwa vizuri, linamaanisha kama vile "CBD made them CBD pain cream double strength", pia kuna maandishi mengine madogo kama vile relief in minutes" na "2400 mg".

Haya yakiwa ni maafa ya mafuriko. Tunayoweza ona maji mengi huku wanaboda boda akisukuma boda boda lake la samawati kwenye maji yale. Pia kwa mbali tunaweza ona gari nyeupe.

Mandhari yakiwa ya afya, tunaona mtoto fulani ambaye amevaa shati jekundu akiwa ameketi kando yake kukiwa na ndoo kubwa ya rangi ya manjano. Pia tunaona daktari ambaye anafaa kuwa anamhudumia mtoto yule.

Haya yakiwa ni maafa ya mafuriko, tunaweza waona watu wawili wakiwa kwenye maji mengi, huku kuna jengo lililojengwa kwa mabati na miti, ili likileta maudhui ya umasikini.

Nyumba inayo julikana kama manyatta inaonekana likiwa limezingirwa na miti ambayo imekauka kauka. Kwa mbali tunaweza ona mti mmoja ambao ndio wa kijani pekee. Juu anga ni ya samawati.

Mwanamke anawezaonekana amebeba mtungi wa lita kumi kwa mgongo wake huku amemshikilia mtoto wake mchanga kwa mgongo. Mbele yake pia kuna wanawake wengine ambao wamebeba mitungi sawia na yake.

Mwanamke aliyevalia barakoa anaonekana akidungwa sindano na mhudumu wa hospitalini. Pia tunaona sanduku iliyoandikwa vaccine .

Daktari aliyevalia kifaa cha kupima na pia shati ya samawati anaonekana akimhudumia mtoto mchanga aliyezaliwa na kuwekwa kwenye kifaa cha kuhifadhi na kuwatunza watoto wachanga.

Wanaume wawili wanaonekana wakiwa wamesimama nje ya jengo fulani la shule. Jengo hili likiwa ni chumba cha kujisaidia cha wanafunzi. Pia tunaona pahali pa kunawa mikono baada ya kutumia chumba hicho.

Kwa karibu tunawezaona mwanamume ambaye ameketi chini huku akichanjwa sindano na daktari aliyevalia koti jeupe. Pia tunawaona wanawake wakiwa wanapanga foleni ili pia kuhudumiwa.

Watu wawili moja akiwa ni mwanamke, na mwingine mwanamume aliye valia shati nyeusi, wanaonekana wakiachota maji kutumia mitungi kwenye mfereji.

Haya yakiwa manthari ya hospitalini. Tunaona chupa ya dawa fulani ambayo inaitwa ghudatum, dawa ya tenzi ndume kupanuka. Dawa hili lina matumizi fulani, pia nyuma yake kunaonekana kuna vitu tofauti tofauti. Dawa lenyewe limeekwa juu ya meza.

Mtu fulani aliyevaa koti la manjano na viatu aina ya gamboots anaonekana akivukishwa mto ulio na maji mengi, kando yake kukikwa na watu wengi walio pamoja na pia kando kukiwa kunaonekana kuwa na miti mingi.

Dawa au chanjo ya MMR inaonekana ikiwa imeshikiliwa kwa mkono uliovaa glavu, pia mkono ule umeshikilia sindano inayotumika kudunga.

Haya yakiwa ni maeneo ya hospitalini tunaweza ona, dawa kadhaa zilizoandikwa single dose 0.5 g measles, mumps, rubella vaccine ikiwa ishara dawa hizi ni za chanjo.

Haya yakiwa mandhari ya miti shamba tunaona huka jekundu na lingine nyeusi juu yake kukiwa na vitu tofauti tofauti kama vile pembe na chupa fulani. Kando yake kunaonekana chupa ya plastiki ambayo tumewekwa kwa maji lakini kwa sasa imewekwa kitu fulani chenye rangi nyeusi. Kando yake tunaona miguu ya mtu ambaye kuna uwezakano kuwa ndiye daktari wa miti.

Watu wawili ,mmoja amevalia shati ya samawati na mwingine amevalia nyeupe wanaonekana kuwa wanavamiwa na nzige. Nyuma yao pia tunaweza ona miti kadhaa na pia kuna nyasi chini.

Dawa kadhaa zilizoandikwa single dose, 0.5g, Measles, Mumps, Rubella Virus , zinaonekana kwa karibu huku nyuma yake tunaweza ona sanduku ya dawa zile.

Chupa nne za dawa zinaweza kuonekana. Chupa ya kwanza ikiwa imeandikwa Yellow Fever Vaccine kumaanisha inabeba dawa ya kuchanja. Pia tunaweza ona sindano na kwa mbali, glavu zinazotumiwa na madaktari.

Kundi la watu wengi linaonekana likiwa limekusanyika pamoja, hii ni baada ya nyumba zao kuchomeka. Chini tunaona mwanamke amekaa chini na pia tunaona mbao ambao zimechomeka.

Wanawake kadhaa wanaonekana wakiwa wamepanga foleni, huku wamewaleta watoto wao wachanga ili kuchanjwa chanjo ya polio na watu wa huduma.

Sanduku tatu za dawa zinaweza onekana kwa sawa. Sanduku zile zikiwa na maneno kama vile measles ,mumps and rebella vaccine kuonyeshana kuwa zimebeba dawa za kuchanja.

Mwanamke anaonekana amemshikilia mtoto wake mchanga huku daktari aliyevalia koti njeupe na glavu za hospitalini akimchanja mtoto yule. Nyuma yake pia kuna wanawake ambao wamewaleta watoto wao.

Daktari aliyevalia koti nyeupe ambayo imeandikwa jina lake, anaonekana amevalia glovu huku akimhudumia mgonjwa pamoja na nesi wake, kando yake tunaona kifaa cha kisasa kinachotumika.

Gari la aina ya ambulensi yenye rangi ya manjano inaonekana. Kando yake kuna mtu wa bodaboda pia kunaonekana na mtu ambaye anasukuma mkokoteni akiwa ameyakanyaga maji mengi kwa miguu yake. Pia kando yake kuna magari tofauti tofauti.

Mwanamume aliyevalia bakora na shati ya kijani anaonekana akidungwa sindano na mhudumu. Kwa mbali tunawezaona kifaa cha kuweka dawa na pia na maandishi mengine.

Mwanamke aliyevalia fulana nyeupe anaonekana akihudumiwa na mwanaume aliyevalia barakoa ya samawati na shati nyeupe. Kando kule tunaezaona bidhaa zingine ambazo zinatumiwa katika hospitali ile.

Chupa za dawa zinaweza onekana. Huku dawa ya kwanza ikiwa imeandikwa Nordic vitamin D3 . Ya pili ikiwa imeandikwa now vitamin D3 . Ya tatu, ikiwa imeandikwa vitamin D3 potency plus . Na ya nne ikiwa imeandikwa vitamin D3 pure .

Mwanaume aliyevaa shati ya samawati anaonekana akiinua mikono yake juu huku akitabasamu. Kando yake kukiwa na bango iliyoandikwa watchers step .Nyuma yake pia kuna matenki ya kueka maji.

Mwanamke aliyevalia barakoa anaonekana akiwa amekalia kiti chekundu huku akihudumiwa na mhudumu. Kwa mbali, tunaona maandishi yanayosema: "Pata chanjo, kaa chonjo."

Kwa mbali tunaona miti mirefu. Pia nyaya za stima zinaonekana. Tunaona jumba lililoandikwa public toilet , kumaanisha hili ni jumba la kujisaidia kwa uma.

Maji yamefurika katika kijiji, huku nyumba zikiwa zimezingirwa na maji. Kwa mbali tunaona mbuzi wanajaribu kujificha maji yale. Pia tunawaona watoto na baba yao wakijaribu kuvuka maji.

Haya yakiwa ni mandhari ya hospitalini, unawezaona dawa ama chanjo iliyoandikwa MMR na kifaa kinachotumika hospitalini kikiwa kando ya dawa ile.

Haya yakiwa ni maeneo ya hospitalini, tunaweza muona mwanadada aliyevalia shati nyeupe akiwa amemsikilia mtoto wake mchanga, huku amekuja kutembelewa na rafiki yake.

Watu wawili ambao wamevalia barakoa, wanaonekana wakiingiza mitungi ya gesi kwa nyumba fulani. Nje kukiwa na gari ambayo ndio iliyokuwa imebeba mitungi ile. Kwa mbali kunaonekana kuna miti.

Daktari na nesi wake wanaonekana wakiwa wamevalia sare za kujikinga kama vile barakoa , miwani na ovaroli huku wakimhudumia mgonjwa wao aliyelala kwenye kiti.

Mkono uliovalishwa glavu inayotumika hospitalini, unaonekana ukiwa umeshikilia chanjo ya MMR,pia shindano inayotumika kuvuruta dawa ile na pia kumudunga mgonja.

Daktari wa kiume, amevalia barakoa na koti jeupe akiwa kwenye mahabara Anaonekana akifanya upelelezi ndani ya chumba kilichofunikiwa.

Mtu aliyevaa bidhaa za kujikinga kama vile ovaroli ya samawati, maski ya usoni na pia glavu kwenye mkono, anaonekana amebeba mitungi iliyo na ishara ya hatari.

Dawa tatu tofauti zinaweza kuonekana. Dawa ya kwanza iliyo na kifuniko cheusi imeandikwa vitamin D3 potency , dawa ya pili ikiwa imeandikwa Pure Vitamin D3 na ya tatu imeandikwa Now Vitamin D3 .

Madaktari watatu wanaonekana wakimuhudumia mgonjwa aliyelala pale. Madaktari wale wamevalia nguo za kujikinga kama vile barakoa, ovaroli na glavu kwenye mkono. Pia tunaweza ona kompyuta inayotumika.

Mandhari yakiwa ni ya hospitalini tunamwona mtu aliyevaa barakoa amelala chini akiwa anahudumiwa na daktari ambaye amevaa koti jeupe.

Mwanamke aliye na mimba anaonekana amelala chini huku amejifunga leso. Pia tunamwona mwanamke mwingine akiwa anajaribu kumhudumia kwa mgusa mgusa tumbo.

Sanduku la dawa lililoandikwa Measles Mumps Rubella Vaccine live priorix for 12 months of age and older linaonekana. Mbele yake pia tunaona sindano na dawa.

Haya yakiwa ni mandhari ya daktari wa mitishamba, tunaweza ona bidhaa tofauti tofauti zisizoeleweka kwa kawaida. Bidhaa zile zimeekelewa juu ya kitambaa kirefu. Kwa mbali tunaweza ona chupa mabcho kimewekwa bidhaa fulani.

Chanjo aina ya polio vaccine inayotumika kuwadunga watoto wachanga, inaonekana ikiwa imewekelewa juu ya meza, mbele yake kukionekana sindano inayotumika kudunga.

Dawa tofauti tofauti za miti shamba zinawezaonekana. Baadhi ya dawa izo ni danger nyuma ya dawa hizo tunaweza ona bango kubwa linaloeleza mwili wa binadamu kutoka kichwa hadi kwenye miguu.

Mle mbali tuko na kiti ambacho kinatumiwa kuwabeba watu ambao hawawezi kutembea. Pia tunamwona mwanaume mmoja ambaye anasaidiwa na daktari wake kupiga mazoezi ili aweze kutembea.

Mkono wa daktari unaonekana ukishikilia dawa mbili za chanjo, huku dawa moja ikiwa imedungiliwa sindano ili kuvuta dawa yenyewe kwenye sindano. Kwa mbali tunaona kuwa wamo kwenye chumba.

Mwanamke aliyejifunga buibui jekundu, anaonekana ameshikilia kitambaa uso wake ukiwa umetabasamu. Nyuma yake pia kuna wanawake wengine wawili ambao wamejifunika buibui nyeusi. Nyuma kabisa tunaweza ona mlango wa jengo lile.

Haya yakiwa ni maeneo ya hospitalini, tunaweza muona daktari aliyevalia barakoa nyeupe na koti nyeupe akiwa anamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti, huku nesi wake akimshikilia kifaa anachohitaji.

Mwanamke aliyevalia koti jeusi na aliye na nywele fupi anaonekana akihudumiwa na daktari aliyevalia miwani na bakora na pia koti nyeupe la madaktari.

Dawa inayojulikana kama Fusol inaonekana kuwa imewekwa kwenye chupa juepe kilicho na kifuniko jeupe pia. Kando yake, kuna sanduku lake lililoandikwa maneno kadhaa kama vile Fusol na Ferrous Sulphate Ion.

Dawa tofauti tofauti zinaweza kuonekana. Dawa ya kwanza ikiwa inaitwa NewChapter Vitamin D3. Dawa ya pili ikiwa imeandikwa Bone Restore na ya tatu AM. Ya nne ikiwa ni Mega Food Vitamin D3.

Mtu aliyevalia shati nyeupe, anaonekana akiwa ameshikilia dawa tofauti tofauti za mitishamba. Baadhi ya dawa hizo zina rangi ya manjano na pia anaonekana akiwa ameshikilia chupa ya dawa.

Dawa za rangi ya kijani zinaonekana zimewekwa juu ya meza kando yake kukiwa na sanduku iliyoandikwa Risperdal Tablets four grams . Pia ni ya rangi nyeupe na ya manjano.

Haya yakiwa ni madhari ya afya inaweza mwana. Mwanamke amevalia shati nyekundu akiwa amemshikilia mtoto wake Anayeonekana akiwa analia pia unaweza ona mhudumu aliyeshikilia sindano na dawa ya chanjo.

Mtu fulani aliyevaa sare za kujikinga, anaonekana akinyunyizia mimea yake dawa kwenye chumba cha kijani. Mimea ile imepandwa kwa mstari sawa sawa.

Haya yakiwa ni mandhari ya afya, tunaona dawa linalojulikana Azithromycin for oral suspension USP ikiwa kando ya sanduku lake.

Mwanadada ambaye amejishika kichwa anaonekana amekalia kiti cha rangi ya bluu. Kando yake kukiwa na mhudumu koti la manjano akiwa anamdunga sindano mwanadada yule.

Haya, yakiwa ni mandhari ya hospitalini, tunaweza ona sanduku 4 zinazotumika kuwekewa dawa. Pia, sanduku hizo zina maandishi mengi yanayoeleza dawa hizo.

Wanadada wawili wanaonekana wakichota maji kutumia mitungi kwenye kisima kilicho na maji madogo haya yakiwa ni maeneo ambayo kuna janga nyingi.

Mtu aliyevalia kinyasa anaonekana akinyunyuzia mimea yake dawa, aina ya sukuma na spinachi , kwa mbali tunaweza ona miti, shamba lenyewe likiwa ni shamba kubwa.

Madaktari, kadhaa, waliovalia nguo za kujikinga kama vile barakoa na overoli ya samawati. Wanaonekana wakimfanyia upasuaji mgonjwa fulani pia kunaonekana kuna kompyuta.

Chumba kwa jina ya choo, kinaonekana kikiwa na milango miwili, nje yake kukiwa na tenki ya kuoshea mikono. Kwa mbali tunaweza ona miti tofauti tofauti inayozingira choo kile.

Mtu aliyevalia shati nyeupe anaonekana akijaribu kusoma bango lililowekwa kwenye mti ama kikingi cha stima linalosoma; Daktari Chikonko mvuta mapenzi, biashara, nyota na kadhalika. Pia namba yake ya simu ikionekana pale.

Haya yakiwa mandhari ya afya, tunaona gari ya petroli ambayo hubeba mafuta pia kando yake tunaona watu kadhaa ambao wanajaribu kuuzima moto. Tunaona moshi mwingi na moto pia kando yake.

Dawa au chanjo iliyo na kifuniko ya samawati, inaonekana kuwa na maandishi fulani kama vile; single dose 0.5g Measles, Mumps, Rubella Virus . Hii ikiwa ni maana, hili dawa ni ya kuchanja watu.

Watu wengi waliovaa suti wanaonekana wamekusanyika pamoja. Kando yao kukiwa na mitungi mingi iliyopangwa. Pia kunaonekana kuwa na mifereji inayotoka maji.

Mwanamke aliyekalia kiti cha plastiki, anaonekana akimshikilia mtoto wake aliyemvalisha shati la samawati anapodungwa sindano na daktari, aliyevaa barakoa na kuvaa shati nyeupe.

Mtu aliye vaa sare za kujikinga kama vile glavu , vifaa vya macho na gambuti anaonekana aki nyunyizia dawa kwa shamba lake kubwa.

Mgonjwa aliyevalia vesti na kulala kwenye kitanda cha wagonjwa anaonekana akiwa ameumia vibaya kichwa. Huku kando tunaweza ona kikombe na sahani anachotumia kulia.

Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wamekusanyika juu ya barabara iliyoaribiwa na mafuriko. Pia tunawezaona chuma cha barabara ile ikiwa kimekunjwa kunjwa na maji yenyewe. Kwa mbali tunawezaona miti mingi,

Mwanamke aliyevalia koti jeusi na shati nyekundu anaonekana akihudumiwa maskio na daktari aliyeshika kifaa kinachotumiwa kuhudumia maskio.

Daktari aliyevalia nguo za matibabu anaonekana akimhudumu mwanaume aliyelala kwenye kiti huku amefungua mdomo kuonyeshana kuwa anatibiwa meno.